Madaktari waliovalia barakoa na mavazi ya kazi wapo ndani ya chumba kidogo cha hospitali, wanachunguza afya ya kinywa cha mgonjwa ili kuondoa harufu mbaya.

Mazingira yaliyoathiriwa na mafuriko ya maji, kutokana na mvua nyingi kunyesha kwa mpigo, hivyo kusababisha mmomonyoko wa ardhi na mlipuko wa magonjwa tofauti.

Jengo kubwa la hospitali linalojihusisha na kutoa huduma mbalimbali za matibabu kama vile uchunguzi, upasuaji, na ushauri wa kiafya kutoka kwa wataalamu ikiwemo madaktari au wauguzi.

Mtaalamu anayehusika na utoaji wa huduma mbalimbali kwa wagonjwa, kama vile kuwapa dawa au kuchukua vipimo chini ya maelekezo ya daktari.

Mtaalamu wa afya aliyebobea katika kutambua, kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali kwa njia ya elimu aliyonayo ili kuboresha maisha ya watu.

Madaktari wengi waliobobea katika mifumo mbalimbali ya mwili wa mwanadamu wapo ndani ya chumba husika kilichopo hospitalini wakifanya upasuaji.

Mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa na mama yake, amewekwa ndani ya chombo kidogo kinachosaidia: usimamizi, uangalizi na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali yanayoweza kumuathiri.

Daktari aliyevalia nguo za kitabibu yupo ndani ya chumba kidogo kilichopo kwenye mazingira ya hospitali, anaangalia afya ya mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa.

Mtoto mdogo mchanga, aliyetoka kuzaliwa na mama yake, amewekwa kwenye kituo kikubwa cha uangalizi kwa lengo la kusimamia, kuchunguza, kulea na kuboresha afya yake.

Mama aliyetoka kujifungua yupo kwenye kituo kidogo cha hospitali kinachotoa huduma za tiba, za kuchunguza magonjwa pamoja na kulea watoto wachanga kwanzia wanapozaliwa.

Dawa maalumu iliyotengenezwa kwa mchanganyiko wa vitu mbalimbali kama vile majani ya mimea inatibu magonjwa ikiwemo; homa, kikohozi, maumivu ya tumbo, malaria, n.k

Mkusanyiko wa viungo mbalimbali vya asili vinavyotumika kutengeneza dawa inayotibu magonjwa kama vile: vidonda vya tumbo, malaria, homa, kikohozi na kadhalika.

Mkusanyiko wa viungo mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kutengeneza dawa ya asili inayotibu magonjwa yakiwemo maumivu ya kichwa, misuli, tumbo, na kadhalika.